Watoto wawili, walioinama na kuosha mikono yao kwa mashine ya kuosha mikono iliyopakwa rangi nyekundu na imeekwa juu ya meza ya chuma iliyopakwa rangi nyeusi. Kando yao, kuna gari limeegeshwa kando ya ukuta.

Kuna kiti cha meno, kuna mgonjwa amelala kwenye kiti hicho na daktari wawili wa meno mmoja kavalia koti jeupe mwengine shati la kijani kibichi wanamhudumia, madaktari hao wamevalia barakoa na miwani.

Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kupata msaada labda chakula ama maji. Kuna mitungi ya manjano, kuna gali jeupe lililoegeshwa kando ya ugawaji huo na linaonekana kuwa na mizigo juu yake.

Mfanya kazi anayepiga magoti akiwa amevalia nguo nyeupe pepepe ya kujikinga na kemikali. Pia amevaa barakoa. Chini yake kuna mitungi minne ya kemikali. Mbili nyeupe pepepe, moja ya samawati na ingine ya kijani kibichi.

Muuguzi amevalia sare la rangi nyeupe na anaonekana kumuhudumia mgonjwa kwa umakini. Mgonjwa ameketi chini na anaonekana kufurahia huduma ya muuguzi huo.

Mfanyakazi anaonekana kuvalia nguo ya kijani kibichi na hozi mkononi ya kusafisha sinki. Ukuta uliobandikwa vigae vyeupe na choo cha uma ikiwa na sinki zilizopangwa kwa mfululizo.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe akimsaidia mwanaume aliyepiga magoti. Mwanaume huyo anaonekana kufanya mazoezi ya viungo. Pia kuna kigari cha magurudumu kando yao.

Watoto wanaocheza, mitungi ya maji iliyogaagaa na kutapakaa chini, mwanamke aliyevaa buibui ya samawati anaonekana kubeba maji, nyumba zilioko kando kando ya mabati meupe.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ya samawati akiwa ameshikilia mitungi miwili ya kemikali, mmoja ukiwa na rangi ya manjano na mwingine ya samawati. Hii inaonyesha tahadhari zinazohitajika wakati wa kushughulikia kemikali hatari.